Maandishi court annex mediation in Kenya yanaonekana kwenye mandhari ya manjano yenye mchoro wa watu watatu na mshale unaoashiria suluhu ,upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu na vitabu vya kisheria vikibeba maana ya haki na mchakato wa sheria unaounganishwa na upatanisho nchini Kenya.

Dua mweusi ana matawi meusi kwa kinywa chake yupo ndani ya mduara mwekundu na chini yake kuna maandishi, Jubilee mbele pamoja yameandikwa kwa rangi nyekundu na nyuma ya maandishi hayo kuna rangi nyeu.si

Wanariadha watatu wa kenya wamesimama kwenye uwanja wa riadha wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Zenye maandishi Kenya na ken. Kila mmoja anashikilia viatu vya mbio mkononi huku wakipiga picha kwa furaha. Mandhari ya nyuma inaonyesha wana riadha wengine, maafisa wa mashindano na watazamaji.

Wasichana wanacheza mpira wa kikapu uwanjani. mchezaji aliye na mpira anajaribu kupenya ulinzi wa wapinzani wake, aliovaa jezi za buluu, wote wanaonekana kuonyesha ushindani kwa nguvu, huku mchezo ukiendelea kwa kasi. Watu wachache wanaonekana wakitazama kwa mbali.

Hati ya kuzaliwa kutoka jamhuri ya Kenya ikionyesha kuwa mtu wa jinsia ya kike alizaliwa katika hospitali ya Embu, iliyoko wilaya ya Embu Magharibi mkoa wa mashariki. Maelezo yamejazwa na mkunga yakihusisha tarehe ya kuzaliwa, majina ya wazazi, jina la afisa aliyesajili, na tarehe ya usajili. Nembo ya usajili wa vizazi inaonekana chini kiambatana na sahihi ya msajili wa wilaya.

Timu ya wasichana iko uwanjani wakiwa kwenye sare za kijani na nyeupe zenye nembo ya chapa dimba saba wamesimama nyuma wanne wamepiga magoti mbele keeper yupo upande wa kulia amevaa jezi ya bluu na viatu vya chungwa nyuma kuna miti watu wachache na anga ya jua.

Watu wameketi kwenye viti vya jukwaani wakiwa wameshika bendera za Kenya, baadhi wamevalia mashati yenye maandishi ya Kenya huku bango kubwa nyuma likisema let's go wolf .Mandari yanaonyesha mashabiki wenye ali wakishabikia tukio fulani kwa uzalendo na mshikamano.

Wachezaji wa timu ya Kenya wamevalia jezi za Kenya Airways na pia wameinua taji ambapo Kuna ndovu wawili anaonekana kusukumana . Kule nyuma kuna vibao ambako kumeandikwa Kenya Rugby Union na pia Kuna kwengine imeandikwa SportPesa .

Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amevaliia suti ya kijivu anakaguliwa alama za vidole na kamera ya kipekee kwenye dawati la usajili , afisa mwingine amesimama karibu naye kwa makini naye afisa wa kike aliyeketi anaendesha tarakilishi.

Watu watatu wameketi jukwaani kwenye uzinduzi rasmi wa mahakama. Upande wa kulia mwanajaji mkuu Martha Koome, katikati kuna James Orengo na upande wa kulia mwanadada mwingine. Kila mmoja anakalia kiti chenye meza ndogo na chupa ya maji, kuna kiti moja wazi, feni moja katikati na bendera upande wa kulia.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia mmoja ana scarf moja ambayo ya manjano imeandikwa Gor Mahia kwa rangi nyeupe amevalia jezi ya Gor mahia pia , kando yake kuna jamaa amevalia mavazi ya bluu mwingine ametoa shati yake na hapo mbele kuna jamaa mmoja ambaye amewasha moto.

Viongozi watatu, wamesimama pamoja wakitabasamu. Kila mmoja akiwa ameshika nakala ya repoti ya kila mwaka wa hali ya mahakama na usimamizi wa haki kwa mwaka wa fedha ,2021/2022.Mandhari nyuma kuna nembo ya jamhuri ya Kenya na mandishi yanayoeleza uzinduzi rasmi wa ripoti hiyo muhimu.

Spoti ya voliboli, mchezaji wa jesi ya kijani nambari sita anaruka akipiga smash kali huku wachezaji wa timu nyekundu nambari kumi na nambari tano wakiruka mpira juu ya neti. Mashabiki walioketi nyuma kwenye viti vya kijani wanafuatilia kwa makini mchezo mkali unaoendelea.

Mheshimiwa Evans Kidero amesimama nyuma ya jukwaa yenye nembo ya jamiuhuri ya kenya. Akiwa na bibilia mkononi ambayo ameinua kwa mkono wa kushoto, ameiweka mkono wa kulia kwenye jukwaa, naye nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi huenda ni kiapo cha kuingia madarakani.

Mchezaji aliyevalia jezi ya kijani na manjano anaruka kuelekea mpira wa kichwa uwanjani. Wachezaji wengine wa timu pinzani waliovaa nyekundu na nyeusi wanasonga karibu. Umati umejaa wakitazama mpira kwa makini. Nyuma ya majukwaa kuna nguzo za zege zinazoonyesha uwanja huo bado unakarabatiwa. Bango la Kakamega Homeboys pia linaonekana.

Kundi la mashabilki limejaa furaha na shangwe wakiwa wamevaa jezi za timu tofauti, huku wakipiga kelele na kuinua mikono yao hewani. Wengine wanapiga picha na kurekodi video, hali inayoonesha mshikamano na hamasa kubwa ya kusherehekea tukio lililopo mbele yao.

Ofisi ya Huduma Center ambapo wanaonekana kupeana huduma tofauti kama juu kumeandikwa NSSF Services . Jamaa mmoja ameketi pale akiangalia kompyuta yake ya HP. Kando yake kuna jamaa mwingine wa SHA Services ambaye anaelekeza, mwanadada mmoja ameketi kwa viti vyeusi akiwa amevalia tisheti nyeupe.

Mikono miwili ya rangi nyeusi inaonekana kushikana ndani ya mviringo wa manjano, ambao umezungukwa na rangi nyekundu, pia tunaona box ya nyeusi ambao chini yake kumeandikwa tuko pamoja.

Watu kadhaa wamesimama nyuma ya jukwaa lililoandikwa office of the chief justice judiciary republic of Kenya . Wamevalia mavazi rasmi kama suti na tai. Nyuma kuna ngazi zinazoelekea jengo la serikali, tukio linaonekana kuwa mkutano wa vyombo vya habari au hotuba rasmi ya mahakama. Nembo ya nation iko pembeni kushoto.

Wachezani wa timu mbili pinzani, moja ikiwa imevalia vazi jekundu ikiwa na mchezaji nambari kuni na sita ambaye amerukia mpira na kupiga kwa kichwa, timu nyingine pinzani wachezaji watano wanamzingira huyu mchezaji wakiwa wamevalia mavazi ya manjano, moja wao ameandikwa Otieno nambari kumi na tisa.

Rais william samoei ruto amevalia shati la waridi longi nyeusi na kofia kichwani mwake amesimama kwenye zulia jekundu akisalimiana na watu waliokusanyika kwa wingi ambayo inaonyesha mazingira ya nje wengine wameinua mikono, wengine mabango wengine hata bendera.

Wachezaji wa kandanda wanaonekana kusimama wakiwa wameweka mikono yao pamoja, wamevalia mavazi meupe yenye rangi nyekundu na nembo kwenye kifua chao kimeandikwa KDF kule nyuma tunaona pia kuna basi na kuna rangi ya bendera ya Kenya nyuma ya seng'eng'e.

Kundi kubwa la watu limekusanyika wakiwa wameshika bendera kubwa ya Kenya. Wengi wamevaa mavazi ya rangi nyekundu, nyeusi, na nyeupe rangi za bendera ya taifa. Baadhi yao wameinua mikono juu kuonyesha mshikamano au kusherehekea. Bendera ina ngao ya kimasai na mikuki ishara kuu ya utaifa.

Watu wako mezani wakijaza fomu, mmoja anaandika kwa kalamu mwingine anashika karatasi. Kuna stapler na fomu nyingi zenye sehemu kama jina, umri, jinsia na kaunti. Mazingira yanaonekana ya kazi za usajili au tathmini. Na shughuli inaonekana kuwa rasmi lakini ya kijamii.

Ofisi safi yenye mabango ya huduma Kenya ikitangaza utoaji wa huduma bora za umma ndani kuna sehemu ya kupokea wateja iliyotenganishwa kwa vioo na mabango yenye ujumbe kama transforming public service delivery na uwezo fund services mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa kuingia mandari yanaonyesha mazingira rasmi ya ofisi ya serikali kwa wananchi.

Mashabiki wengi sana, wengi wakiwa wamebeba bendera ya Kenya, wengine wanaonekana kuketi wengine wanaonekana kutembea, wengine kupiga gumzo na kule juu kumeandikwa National Stadium, na pia tunaona mnara wa taa inayomulika kwa uwanja.

Kundi la mashabiki limeketi jukwaani wakifurahia tukio la michezo. Wengine wamevalia mashati ya timu ya Kenya na wengine kofia za majani. Mwanamke aliyembele anajifunga bendera ya Kenya, na anachocho umati kwa mkono yake mikumbwa ikiwa juu.

Kijikaratasi cheupe ambacho kimeandikwa The Judiciary. Upande wa kushoto kuna nembo ya Kenya, upande wa kulia nembe ya Judiciary. Chini yake kuna mistari miwili. Katikati ya hio mistari kumeandikwa human resource policies and procedures manual halafu kuna picha ya judiciary.

Kundi la watu linashika bango kubwa linalotangaza court annexed mediation kama mbinu mbadala ya kusuluhisha mizozo. Bango lina nembo ya jamhuri ya Kenya na ya idara ya mahakama. Mandhari ni ya maandamano ili kuhamasisha umuhimu na upatanisho nje ya mahakama rasmi.

Mashabiki wengi wanainua mikono yao wakiinua bendera za taifa la Kenya wengine wakichukua picha na kurekodi kinachoendele, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi mekundu, ya samawati na meusi.

Mchezaji mmoja amevalia mavazi ya rangi ya manjano na rangi ya kijani. Anaonekana kumiliki mpira, mwenzake wa timu pinzani akiwa amevalia jesi ya nyekundu na kinyasa jeusi, soksi za nusu nyeusi nusu nyekundu, akikimbia ili kuweza kukinga mpira.

Watu kadhaa wamefaa jersey za manjano ya maandishi Tuskers the finest quality ledger Jessy hizo zina nembo na beer maarufu ya Tusker. wengine wanshika kofia na pango wakiwa wamekusanyika kwa shangwe na umoja , inaonekana ni mashabiki au wafanya kazi wawakishiriki tukio maalum au kampeni ya kibiashara.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia, Branch ya Mlimani wanaonekana wakipasa ngoma zao moto, wengine wakiwa na vuvuzela, wengine vijiti vya kupiga ngoma, wengine bendera. Wengi wao wanaonekana kuvalia mavazi ya timu hio yaani rangi nyeupe na kijani.

Juu ya meza kuna passport mbili moja ni ya navy blue ambayo ni ya republic of Kenya ingine ni ya bluu ambayo ni umoja wa ushirikiano wa mataifa East Africa, pia ina nembo ya Kenya chini yake imeandikwa harambee.

Wanawake walio vaa mavazi ya rangi mbali mbali wamesimama mbele ya meza wakizungumza na afisa wa serikali aliyevaa shati jeupe lenye mapambo mekundu karatasi na bahasha zimenenea mezani huku afisa huyu akiwaeleza kwa kalamu na kutoa maelezo zaidi.

Kundi la watu linaonekana likifurahia tukio wakiwa na tabasamu kubwa na kuonyesha ishara za mkono kwa furaha, baadhi wamevaa mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya wakionekana kusheherekea kwa mshikamano na uzalendo wa kitaifa.

Tukio rasmi la kitaifa linaendelea ambapo jaji aliyevalia mavazi ya mahakama anasimama karibu na kiongozi aliyevaa suti ya kijivu na tai ya manjano . Watu wengine waliovaa mavazi rasmi pia wanaonekana jukwaani huku umati mkubwa ukiwa umejaa nyuma, mazingira yanaonyesha sherehe ya kitaifa yenye muhimu mkubwa.

Wanaume wawili wamesimama mmoja akiwa amevalia suti na shati nyeupe na tai nyekundu anaonekana akiandika kwa karatasi mwingine amesimama anasoma pale ukutani ambapo pameandikwa registration of self help groups ambao tunaona pia hii ni sehemu ya Huduma Kenya. Kuna tela tofauti tofauti nyuma ya kioo tunaona pia kuna tarakilishi na viti.

Mchezaji wa timu ya taifa aliyevaa jezi nyekundu anamiliki mpira uwanjani akizungukwa na wachezaji wa timu pinzani waliovaa jezi ya manjano na buluu mashabiki wengi wamejaa kwenye majukwaa wakifuatilia mechi kwa karibu, mchezo unaonekana kuwa na ushindani mkali.

Watu wemeketi ndani ya huduma center, wakisubiri kuhudumiwa. Kuna akina mama, baadhi wakiwa na watoto, wakiwa na sitakabadhi mikononi. Mhudumu aliyevaa sare nyeusi ya huduma center, anasimama karibu karibu akiwasaidia. Mandhari ni safi, yenye mpango, mabango ya huduma kama vyeti vya kuza, kuzaliwa na kufa.

Watu wanaonekana kubwa wameketi wakisubiri, kupewa huduma, pale ofisi ya Huduma Center, Huduma Kenya, nyuma yao kuna nembo ambapo kuna behewa tofauti tofauti, kuna behewa ya Pension Services ambayo inapeana huduma za KRA ingine huduma za NSSF na Pia nyingine inapeana huduma za SHA.

Mchezaji moja wa kike aliyevalia mavazi ya blue . Ana mpira wa basketball akiwa amezungukwa na wachezaji wa kike wa pinzani, wawili wako mbele yake wawili wanaonekana kukimbia kuja mahali alipo kuna watu wengine wakiwa wameketi kule kando wakiendelea kutazama michezo.

Askari wa kike ameketi kwa kiti akizungumza na jamaa mmoja ambaye amevalia shati nyeupe na minari nyekundu. Kuna kitabu juu ya meza na kando yake kuna tarakilishi. Chini ya meza kuna ubao umeandikwa Efficient government services na kando yake kuna nembu ya huduma kenya .

Mchezaji wa kike nambari kumi na tano na anaonekana kupiga mpira wa voliboli, wengine wawili wa timu pinzani wakiwa wamevalia mavazi meupe nambari sita na nambari mbili wanaonekana kuruka ili kuzuia mpira huo, na mwingine amekaa pale kando ameinama yuko tayari kuzuia ama kuokoa mpira huo usiende chini mshabiki pia wako kule nyuma wakitazama mchezo.